Maeneo yale ni ya ofisini. Watu wawili wanafanya kazi nyuma ya kaunta yenye kizuizi cha wazi cha ulinzi. Upande wa mbele ameketi mwanaume aliyevaa fulana nyeusi juu ya shati nyeupe na tai yenye muundo akitazama upande wa kulia, huku ameshikilia kalamu na kuweka mikono kwenye baadhi ya nyaraka, huku mwenzake amesimama akishughulika pia.

Watu wa jinsia ya kiume wanaonekana pale. Watatu wameketi huku mmoja wao aliye upande wa mbele anajaza makaratasi yaliyo mbele yake, mwingine amesimama na kuna yule anayemwongoza kuweka vidole vyake kwenye skrini ya computer kibao.

Watu wameketi katika ofisi ya serikali ya huduma. Polisi anapita akiwa amebeba bunduki kwenye mkono wake wa kushoto. Viti vya rangi nyeusi havijakaliwa na tarakilishi ziko mezani.

Watu wameketi chini huku wengine wamesimama na wanamtazama mwanariadha aliyeruka hewani, walioketi wamevalia kofia nyeupe na shati ya rangi ya chungwa, nyuma yao kuna viti ambavyo vimepakwa rangi ya bendera ya Kenya.

Skrini ya kompyuta inayoonyesha tovuti ya miwasko. Kwenye skrini kuna fomu ya ombi jipya na muunganisho linalohitaji habari ifuatayo; jina la mwombaji, nambari ya paspoti, anwani, nambari ya simu na ya siri.

Kundi la watu miongoni mwao wakiwa wachezaji wamesimama wakishangilia huku wameliinua kombe lao la ushindi, usoni wanaonekana kuwa na furaha. Mtu mmoja ameshikilia simu mkononi upande wa kushoto.

Wachezaji wasita wanakimbiza mpira pale uwanjani. Timu moja imevalia jezi nyekundu na nyingine nyeupe. Miti mirefu na mifupi ya kijani kibichi iko nyuma ya uwanja.

Wachezaji wa kike wako uwanjani, wasita wamesimama na watano wamechuchuma. Dada mmoja amevalia jezi ya rangi ya buluu ambayo ni tofauti na ya wenzake. Nyuma yao kuna miti mirefu.

Kundi la watu wa kiume, kike na watoto wamekusanyika uwanjani. Bango la rangi nyeupe yenye maandishi nyeusi inayosema Alhazizia FC limeinuliwa juu. Miti mirefu na mifupi yanaonekana upande wa nyuma.

Wachezaji wa jinsia ya kiume wamesimama uwanjani, huku wakionyesha furaha usoni. Wamevalia nguo zinazofanana. Nyuma yao kuna jukwaa ambapo watu wanaotazama mchezo huo wameketi.

Kikundi cha watu ambao wanaweza kuwa maafisa au wafanyikazi wanashiriki katika maandamano, yanayohusiana na mahakama nchini Kenya. Walio katika mstari wa mbele wameshikilia bango kubwa na kuna wale wamevalia barakoa.

Wachezaji wa mpira waliovalia jezi ya timu tofauti wamesimama uwanjani. Nyuma yao wanaonekana mashabiki ambao wameketi chini kuwatazama. Kwenye ardhi kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi imemea pale.

Wanadada waliovalia nguo yenye rangi mchanganyiko ya kijani kibichi na nyeupe wamesimama pale, nyuma yao amesimama kaka mmoja na kuna gari nyekundu limesimamishwa.

Wafanyikazi wa serikali wako katika kituo cha Huduma na miongoni mwao ni raia walio katika foleni tayari kupokea usandizi za aina tofauti kutoka kwao.

Bango linaloonekana kuwa wa kampeni ulio na picha ya dada mmoja aliyetambuliwa kama mheshimiwa Rachel Shebesh na unasisitiza kuhusu amani, upande wa chini kabisa kuna tarehe ya uchaguzi mkuu.

Idadi kubwa ya watu wameketi kwenye foleni huku wengine wachache wamesimama wakipokea usaidizi kupitia kwenye madirisha madogo. Askari mmoja aliyevalia sare za wanajeshi anaonekana mahali pale akiwa amesimama.

Watu wako uwanjani. Mashabiki wameketi upande mmoja. Wachezaji wamesimama huku wamevalia jezi kuonyesha timu tofauti. Kaka mmoja amevaa nguo nyeupe yenye maandishi nyeusi mgongoni.

Wachezaji waliovalia jezi yenye rangi ya kimanjano na nyeusi, pamoja na wengine wawili waliovalia nyekundu, wamesimama uwanjani huku wakitazama upande wa mashabiki, ambao wanaonekana wakishangilia. Viti vya kuketi vimepakwa rangi ya blue .

Ishara nyeusi yenye maandishi nyekundu iliyoandikwa Jubilee, mbele pamaoja na kuna duara iliyo na mchoro wa ndege mweusi anayepepea, huku amelishika tawi kwenye domo lake.

Watu wamesimama huku wengine wameketi. Usoni wanaonekana kuwa na furaha tele. Kuna wale walioinua bendera ya rangi ya blue , kuonyesha ushabiki wao kwa timu ya bandari. Dada mmoja amefunga pazia la kiislamu kichwani.

Jengo jeupe lililoandikwa Huduma Kenya kwa herufi kubwa chini ya paa linaonekana pale, mbele yake wamesimama kundi la watu kwenye foleni ambao ni wafanyikazi wakiwa wamevalia sare za kufanana.

Rais William Ruto anatazama saa mkononi, akiwa pale na jaji mkuu, Bi. Martha Koome ambaye anatabasamu na amevalia miwani. Mkononi ana pete na amevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeusi.

Watu wanaoonekana kuwa ni wachezaji wa nchi ya kenya wamevalia jezi ya rangi nyeupe, nyekundu, na nyeusi wako katika foleni. Nyuma yao kuna viti vya rangi ya buluu na manjano. Upande wa juu kushoto kuna mchoro wa bendera ya Kenya.

Wanakandanda wa timu mbili tofauti wako uwanjani wanacheza mpira. Uwanja umegawanywa kwa kutumia mistari ya rangi nyeupe. Mashabiki wameketi sehemu moja wakitazama mchezo ukiendelea.